Dawa ya mifugo inayo hifadhiwa katika vichupa vidogo vidogo aina ya "Medivac poks" inayohifadhiwa ndani ya boksi dogo, dawa ambayo hutumika kuua vijidududu vinavyo shambulia wanyama pamoja na mifugo wengine kama: kuku, bata na mbwa.

Dawa za kuulia mifugo pamoja na pembejeo za kilimo, huku kukiwa na chupa ndogo mbili zilizofungwa kwa kifuniko cha rangi ya njano, ndani yake zikiwa na dawa maalumu ya pembejeo yenye ujazo wa lita moja, dawa, ambayo imehifadhiwa juu ya boksi la dawa lililoandikwa kwa maandishi ya kiingereza .

Dawa ya wanyama inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama, iliyohifadhiwa katika boksi dogo lenye rangi nyeupe na picha ya mbwa. Huku likiwa ndani yake na vidonge kumi anbavyo kutibu magonjwa ya wanyama.

Dawa ya mifugo hususani mbwa inayohifadhiwa katika kikopo maalum kilichotengenezwa kwa boksi, iliyoandikwa bavikto. Huku ikiwa na picha ya mbwa mweupe, pamoja na maelezo namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa za mifugo hususani kuku zilizohifadhiwa katika kichupa kidogo chenye rangi nyeupe na kufungwa vizuri na mfuniko mweupe chenye ujazo wa gramu mia moja, huku kikiwa na picha ya kuku pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza na namna ya kutumia dawa hizo kwa ajili ya kutibu kuku.

Pembejeo za kilimo zilivyohifadhiwa vizuri katika chupa ndogondogo zilizofungwa vizuri, kwa mifuniko yenye rangi ya kijani na makopo yenye rangi nyeupe, huku yakiwa katika ujazo tofautitofauti na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza pamoja na picha ya mazao.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika chumba maalumu, kilichotengenezwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo hizo. Ghala ambalo huhifadhi pembejeo za kilimo, pamoja na mbolea mbalimbali za kilimo.

Pembejeo za kilimo zenye ujazo wa kilo hamsini, zilizohifadhiwa katika mifuko midogomidogo, ikiwa ni mbolea asilia iliyowekwa mahususi kwa ajili ya shughuli za kilimo na ukuzaji wa mazao.

Dawa za mifugo, zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu cha boksi, huku kikiwa na picha ya ng'ombe, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, huku kikiwa na ujazo wa lita tano, pamoja na maelekezo mbalimbali ya namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama hususani mbwa pamoja na paka, yanayohifadhiwa katika boksi dogo la dawa lenye rangi za kuvutia na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Mazao ya biashara, zao la ndizi iliyoiva vizuri shambani na kungoja kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa katika masoko mbalimbali ili kuuzwa katika masoko tofauti tofauti, hususani masoko makubwa na madogo kwa ajili ya kujipatia kipato ili kuendeleza shughuli za kilimo.

Zao la biashara la mahindi yaliyolimwa vizuri katika shamba kubwa la mahindi hayo. Huku yakiwa yamevunwa na kuwekwa katika eneo moja kwa ajili ya kuchambuliwa, ili kupata muhindi mkavu kwa ajili ya kuupeleka kwenye masoko mbalimbali.

Zao la biashara, nyanya iliyokomaa vizuri shambani na kuvunwa kwa ustadi mkubwa, huku ikiwa umetangazwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kuhifadhiwa katika matenga madogo madogo, ambayo hutumika kusafirisha mazao hayo kupelekwa katika maeneo mbalimbali ya masoko kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia fedha ili kuendeleza kilimo

Zao la biashara lililomea katika shamba kubwa la mazao hayo yaliyochipua vizuri, tayari yakiwa yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuza katika maeneo mbalimbali; hususani masoko makubwa na masoko madogomadogo.

Zao la biashara lililokomaa vizuri na kuvunwa katika shamba lililowekwa vizuri, kwa ajili ya kuhifadhiwa katika vifungashio maalumu, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwenye masoko makubwa na madogo.

Wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa katika shamba kubwa la mazao haya. Vijana wawili wa kiume migongoni mwao wakibeba matenga maalumu, mahususi kwa uvunaji wa zao hilo kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Zao la biashara. Ndizi iliyokomaa katika migomba ndani ya shamba kubwa lenye migomba mingi. Huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana. Mkulima wa mazao hayo akijiandaa tayari kuvuna mazao hayo na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Ndizi zao la biashara lililomea vizuri shambani, na kukomaa katika mikungu ya Ndizi, iliyovunwa tayari kwaajili ya maandalizi ya kusafirishwa, kupelekwa katika masoko mbalimbali kwaajili ya kuuzwa kwa matumizi ya chakula pamoja na matumizi mengine ya Nyumbani.

Mazao ya biashara, viazi mviringo vilivyovunwa shambani katika eneo maalumu, maeneo ambapo zao hilo hulimwa ni tayari kwa kuandaliwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali makubwa na madogo.

Nyanya, zao kubwa la biashara lililomea vizuri katika shamba kubwa la mazao haya na kuhifadhiwa katika makontena madogo madogo, matenga maalumu yenye matundu kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri ili mwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali makubwa na madogo.

Mazao ya biashara, viazi mviringo vilivyohifadhiwa vizuri katika magunia yenye rangi tofautitofauti kama nyeupe pamoja na bluu baada ya kutoka kuvunwa shambani na wakulima wa mazao hayo kwa ajili ya kuandaliwa vizuri ili kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, kupata fedha kuendeleza shughuli za kilimo.

Mazao ya biashara yaliyovunwa katika shamba hilo na wakulima baada ya kukomaa vizuri yakiwa yamehifadhiwa katika magunia maalumu tayari kwa kusafirishwa kupelekwa kwenye maeneo mbalimbali ya masoko ili kuuzwa.

Nyanya zao la biashara lililomea vizuri shambani na kustawi tayari kwa kuvunwa, ili kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali hususani masoko makubwa na masoko madogomadogo ndani na nje ya mji.

Mazao ya biashara yaliyolimwa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo, huku yakiwa yamestawi vizuri kwa ajili ya kungoja kuvunwa na kuhifadhiwa vizuri, ili kusafirishwa kupelekwa katika masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa kupata fedha za kuendeleza shughuli za kilimo.

Mkulima wa mazao ya biashara, akiwa ndani ya shamba la mazao hayo, akikagua mazao hayo na kuvuna, kwa ajili ya kuyaanda vizuri ili kwenda kuyapeleka katika masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuza na kujipatia fedha.

Mazao ya biashara yaliyolimwa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo huku yakiwa yamestawi na kukomaa kwa ajili ya kungoja kuvunwa, ili kuhifadhiwa vizuri na kwenda kusafirishwa katika masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa na kupata fedha ili kuendeleza shughuli za kilimo

Mazao ya biashara, mahindi yaliyovunwa shambani na kuhifadhiwa vizuri katika magunia maalumu, kwa ajili ya kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali huku wakulima wa mazao hayo, wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kazi hiyo.

Mazao ya biashara. mananasi yaliyokomaa vizuri baada ya kutoka kuvunwa shambani na mkulima yakiwa yamepakiwa katika gari ndogo kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye maeneo mbalimbali masoko makubwa na madogo.

Mazao ya biashara, ndizi zilizoiva vizuri katika mikungu ya ndizi na kukomaa kwa ajili ya kuvunwa kwenye mikungu hiyo ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko makubwa na masoko madogo.

Shamba la mazao ya biashara yaliyolimwa katika vitalu vya miche ya miti vilivyokomaa vizuri, kwa ajili ya kuandaliwa vizuri ili kuvunwa na kupelekwa katika masoko mbalimbali ili kwenda kuuzwa, kwa ajili ya kujipatia kipato na kundeleza shughuli za kilimo.

Mazao ya biashara. Mahindi yaliyokomaa vizuri na kuvunwa katika shamba kubwa la mahindi linalozunguka eneo hilo, huku yakiwa yametandazwa katika tundubali dogo juu kwa ajili ya kuanikwa kwa maandalizi ya kuhifadhiwa vizuri ili kusafirishwa kupelekwa kuuzwa katika masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara katika shamba kubwa eneo lililolimwa mazao haya kukiwa na wakulima wawili wanawake, waliovalia mavazi ya mashambani wakibeba mazao hayo, baada ya kutoka kuyavuna katika shamba lililomea mazao hayo, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kwenda kuyauza.

Mazao ya biashara yaliyovunwa katika shamba la mazao hayo, huku yakiandaliwa vizuri na wakulima wa mazao hayo kwa ajili ya kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali, maeneo ya mijini na vijijini.

Mazao ya biashara vitunguu maji vilivyovunwa katika shamba kubwa la mazao hayo na mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana, wakiyakusanya sehemu moja kwa ajili ya maandalizi ya kuyaweka katika vyombo maalumu matenga; mahususi yanayotumika kusafirisha bidhaa hizo kuzipeleka kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara, mahindi yaliyovunwa shambani baada ya kukomaa vizuri na wakulima wa mahindi hayo. Huku kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, kichwani mwake akiwa amebeba gunia lenye mahindi hayo. Baada ya kutoka kuyaandaa vizuri kwa ajli ya kuyauza kwenye masoko.

Zao la biashara nanasi lililotoka kulimwa shambani na kuvunwa vizuri huku likiwa limetandazwa sehemu ya wazi mahali ambapo ni eneo la soko dogo kwa ajili ya kuuzwa kwa watu mbalimbali hususani wapita njia, watumiaji wa barabara hiyo, watembea kwa miguu pamoja na wanaopita na magari.

Mazao ya biashara yaliyokomaa katika shamba kubwa la mazao hayo, huku kukiwa na mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana; akivuna mazao hayo kwa kuyaweka katika vifungashio maalumu, ili kuyasafirisha kuyapeleka maeneo tofautitofauti kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara. Matango yaliyokomaa vizuri mashambani katika vitalu vidogovidogo vilivyomea miche ya zao hilo, tayari likiwa limekomaa kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kama masoko ya mjini na masoko ya vijijini.

Mkulima wamazao ya biashara mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la shamba akiandaa mkungu wa ndizi aliyotoka kuuvuna katika migomba ndani ya shamba hilo kwa ajili ya kusafirisha na kwenda kuuza sokoni.

Wakulima wa mazao, waliopanda miche midogo ya mbegu, iliyo chipua katika ardhi yenye udongo wenye rutuba, pamoja na kumwagilia miche hiyo ili kupata mazao mengi na ya kutosha.

Wakulima wa mazao, waliolima mazao mbalimbali, katika shamba kubwa kama: mahindi, maharage pamoja na matikiti maji. Yaliyolimwa katika ardhi sawa, kwa ajili ya kustawisha mazao na kuendelea, kutengeneza ardhi yenye rutuba.

Wakulima wa mazao ya biashara, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa pembezoni mwa shamba la mazao hayo, baada ya kuyapakia mazao, kwa ajili ya kuyasafirisha, kupeleka masokoni na kwenye viwanda mbalimbali.

Wakulima wa mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula, waliyopanda miche ya miti midogo iliyopangwa katika vikontena vidogovidogo, vilivyomea vizuri na kustawi miche midogomidogo ambayo huzalisha mazao tofautitofauti.

Mihogo zao la biashara lililomea vizuri shambani, na kukua kwa ustadi, huku likiwa limehifadhiwa katika mifuko maalumu, magunia ambayo hutumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo kwa ajili ya kusafirishwa, na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali, hususani masoko makubwa na madogo.

Mukulima wa mazao wakiwa katika eneo la mashambani, wakipalilia na kuvuna mazao yaliyomea katika ardhi ya shamba hilo, lenye udongo mzuri kwa ajili ya matumizi mbalimbali, hususani chakula pamoja na biashara.

Wakulima vijana watatu waliovalia mavazi ya mashambani huku wawili kati yao wakiwa wameshika majembe katika eneo la shamba wakiandaa shamba kwa ajili ya kilimo cha mazao, huku mbele yao kukiwa na gari mashine maalumu ya kilimo.

Mkulima wa mazao, kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana akikagua miche ya miti aliyoipanda katika vitalu vidogovidogo, alivyo vihifadhi kwa ustadi mkubwa katika makundi madogomadogo ndani ya eneo maalumu alilotenga kama shamba la kisasa.

Mashine za kilimo zilizotengenezwa kwa technolojia ya kisasa na kufungwa kiumakini zaidi, zinazoendeshwa kwa nishati ya umeme, ambazo hutumika kurahisisha shughuli za kilimo na kuongeza idadi ya mazao yanayozalishwa katika shamba hili.

Mashine ya kilimo inayosaidia uchevushaji na ukuzaji wa mazao, hususani mazao yanayolimwa kwa njia ya kisasa, ndani ya kiwanda kwa kuzalisha kemikali maalumu pamoja na mwanga unaohusika na uchevushaji pamoja na ukuaji wa mazao hayo.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa lililofungwa majembe maalumu yenye visu vidogovidogo, ambayo hutumika kwa ajili ya kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa uandalizi wa shamba, katika eneo kubwa ili kuhakikisha uandaaji na upaliliaji wa mazao kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lenye rangi nyekundu na nyeusi lililofungwa jembe maalum lenye visu vidogovidogo, ambavyo kazi yake ni kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa maandalizi ya shamba kuelekea kipindi cha kilimo.

Mashine ya kilimo mahususi kwa ajili ya ukuaji wa mazao ya kisasa. Mashine inayotumia teknolojia na mwanga wa mionzi, huku ikizalisha gesi maalumu ambayo husaidia mimea hiyo kukua na kustawi vizuri.

Mashine ya kilimo katika kiwanda ambayo hufanya kazi ya kurahisisha uchavushaji wa mazao kwa muda mfupi, ili kuhakikisha ukuaji na upatikanaji wa idadi kubwa ya mazao yanayotokana na hatua za viwandani.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa mahususi kwa vifaa vya kielektroniki na kuongozwa kwa injini inayotumia mafuta, ambayo imetengenezwa kwa jembe maalumu linalofanya kazi ya kuchimba na kuchanganya udongo katika shamba, ili kuliandaa shamba kwa ajili ya upandaji wa mazao ya kilimo.

Mashine ya kilimo; trekta la kisasa liliyofungwa majembe maalumu, ambayo yameundwa kwa visu vidogovidogo, yanayotumika kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa uandalizi na upaliliaji wa shamba.

Mashine maalumu ya kilimo mahususi kwa shughuli za kilimo inayotumia tekinolojia ya kisasa, na juendeshwa kwa mitambo maalumu. Mashine hiyo inayotumika kwa ajili ya uchavushaji na uvunaji wa mazao ya shamba.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumia teknlojia ya hali ya juu kwa ajili ya uchavushaji wa mazao na upandikizaji wa mihindi ili kuhakikisha ukuaji wa mazao hayo yanakua kwa unakini na ustawi mkubwa.

Kilimo cha mazalia ya samaki kinachofanyika katika eneo la mabwawa yaliyowekwa vizuri kwa maji, na mabomba yanayoingiza na kutoa maji katika mabwawa hayo, yaliyohifadhiwa katika sehemu iliyozungukwa na miti mingi kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mazalia ya samaki.

Bidhaa za chakula kama mahindi, maharage, choroko; njegere pamoja na udaga vilivyo hifadhiwa vizuri katika magunia madogo madogo, yaliyowekwa sehemu ya wazi mbele ya duka kubwa linalo uza bidhaa za chakula.

Bidhaa za chakula kama maharage, mahindi, choroko, njegere pamoja na uwele ulihifadhiwa katika magunia madogomadogo pamoja na vikapu vilivyowekwa pembezoni mwa duka la nje, huku vikiwa tayari kwa ajili ya kupikwa chakula.

Sehemu ya msitu mnene mahali ambapo miti mingi mikubwa imeota pamoja na midogo, huku kukiwa na nyasi ndogo ndogo pamoja zilizoota katika eneo hilo lenye mapori namilima mikubwa.

Wataalamu wa misitu vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika eneo la wazi. Mahali palipochomwa uchafu wakikagua eneo hilo huku mmoja kati ya vijana hao mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika koleo.

Mtaalamu wa misitu kijana alivalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo maalumu sehemu ambapo miche ya miti imepandwa katika vitalu vidogovidogo, ikiwa imestawi vya kutosha kwa ajili ya kwenda kupandwa katika maeneo mbalimbali ya misitu.

Msitu mnene ulioundwa na miti mingi mirefu na mifupi, miti minene pamoja na mto mkubwa unaopitisha maji yake kati kati ya msitu huo wenye majani yenye kijani kibichi, huku ikiwa na kivuli kikubwa.

Kilimo cha haidroponi sayansi ambayo mmea ukua bila kutegemea udongo teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitisha kupitia mabomba maalumu aina ya (PVC) ambayo husaidia mmea kukua.

Kilimo cha haidroponi, hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Teknolojia hii ni maalumu ambapo inategemea uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Sayansi ya hairoponi, hii ni teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyosaidia ukuaji wa mimea, ambapo udongo hauhitajiki, ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri.

Kilimo cha hydroponi: hii ni teknolojia ya kisasa ya ulimaji ambapo miche ya miti hukua bila ya kutegemea udongo, njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa katika mabomba maalumu aina ya hydroponi kwenda kwenye mizizi ya miche ya miti.

Sayansi ya haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchepushaji wa mazao bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC na kusambazwa kwenye miche ya miti.

Sayansi ya haidroponi hii ni aina ya kilimo ambacho mti hukua bila kutegemea udongo, sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubisho na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" mabomba ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kupitishwa miche hiyo.

Haidroponi, hii ni sayansi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyosaidia ukuaji wa mimea bila kutumia udongo njia hii inahusisha upitishaji wa virutubishi kupitia mabomba maalumu aina ya pvc yanayotobolewa matundu madogomadogo kuwekwa miche juu yake.

Sayansi ya haidroponi; hii ni teknolojia ambayo inayohusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyosafirishwa kupitia mabomba maalumu meupe aina ya "PVC", ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kuoteshwa miche.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni teknolojia ambayo mmea unakuwa bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Ambao mchanganyiko huo hupita kwenye mizizi ya miche iliyopandwa katika mabomba hayo.

Teknolojia ya haidroponi, hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa mazao bila kutegemea udongo; njia hii inahusisha huchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji; vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, ambavyo husaidia mmea kukua.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi, pamoja na maji vinavyopita katika mimea iliyooteshwa ndani ya mabomba hayo kwaajili ya ukuwaji wa mazao na mimea hiyo.

Kilimo cha haidroponi hii ni teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha, uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji. Vinavosafirishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Mabomba hayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupachikwa miche ya miti.

Sayansi ya haidroponiki, inayohusisha upandaji wa mimea ya miti inayokuwa bila kutegemea udongo. Njia hii ni mahususi ambapo inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya PVC.

Haidroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo njia hii ni mahususi ambapo miche ya miti ukua vizuri kwa kupitia mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji unaochanganywa na kupitishwa katika mizizi ya mimea hiyo.

Haidroponi kilimo cha kisasa ambacho mmea hukua bila kutegemea udongo. Kilimo hiki kinahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kupitishwa miche ya miti ambayo huchukua virutubisho hivyo.

Sayansi ya hydroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutumia udongo njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa katika mabomba maalumu aina ya pvc ambayo mabomba hayo hutobolewa na kuwekwa miche ya miti ndani yake.

Sayansi ya haidroponi; hii ni teknolojia ya kisasa ambapo mche hukua bila kitegemea udongo, njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji; vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya 'PVC' yanayopitishwa kwenda kwenye mmea.

Sayansi ya haidroponi teknolojia ya kisasa inayohusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo, njia hii ni maalumu kwa uwekaji wa miche ya miti katika mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji vinavyotumika kwajili ya uchavushaji na ukuaji wa mazao ya miti hiyo.

Haidroponi hii ni sayansi ya kilimo ambayo inahusisha mmea kukua bila kutumia udongo, teknolijia hii ni mahususi ambapo inategemea uchanganyaji wa virutubisho na maji vinavyopitisha kupitia mabomba maalum aina ya "PVC".

Sayansi ya haidroponi. Hii ni teknolojia ya kisasa inayohusisha ukuaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo. Teknolojia hii ni mahususi ambapo inategemea uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitiswa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Kilimo cha viwandani mahali ambapo nyanya zimehifadhiwa katika matenga maalumu yenye rangi tofauti tofauti yaliyopangwa katika mashine maalumu kwa ajili ya maandalizi, ili kuchakataliwa pamoja na kusindikwa kwa ajili ya usindikaji wa bidhaa tofauti tofauti.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo ambalo mazao huvunwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa mazao hayo kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofautitofauti, hususan bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

Kilimo cha viwandani, hususani kilimo cha mazao ya vitunguu maji, katika shamba eneo la kiwanda kwa jili ya usindikaji na uchakataji wa mazao, ili kuzalisha bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

Kilimo cha viwandani kwa mazao yaliyomea vizuri, ndani ya shamba kwa ajili ya uvunaji wa mazao hayo na kuyapeleka katika kiwanda, kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za vyakula pamoja na vinywaji zinazotokana nazo na bidhaa pamoja na mazao yaliyolimwa katika shamba hilo.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika eneo la kiwanda, mazao ya hoho zilizokomaa vizuri. Katika eneo la kiwanda kwa ajili ya uchakataji na usindikaji, ili kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazoenda kuuzwa na kutumika katika maeneo tofautitofauti.

Kilimo cha viwandani kabechi zao lililokomaa vizuri ndani ya shamba kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani, ilikuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali, hususa ni bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani. Mazao tofauti tofauti kama; zao la kitunguu lililovunwa vizuri katika mashamba ya kiwanda, kwa ajili ya kuwekwa vizuri kwenye kiwanda, ili kuhakikisha uchakataji wa mazao na usindikaji wa bidhaa tofauti tofauti hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani kinachohusisha ufugaji wa kuku wadogo kwa ajili ya kuwakuza, ili kuvuna mazao yao kwa kuyasindika na kuchakata bidhaa tofautitofauti kama nyama pamoja na bidhaa nyingine.

kilimo cha mazao ya viwandani huku kukiwa na shamba kubwa la mazao ya viwandani hususani nyanya zilizomea vizuri katika shamba hilo, tayari kwa kuvunwa ili kwenda kusindikwa na kuchakatwa mazao mbalimbali ili kuzalisha bidhaa kama nyanya za kopo pamoja na bidhaa nyingine za chakula.

Kilimo cha viwandani kilichostawi mazao ya miti migomba yenye mikungu iliyokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa na kupelekwa katika viwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutengeneza bidhaa tofautitofauti hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha mazao kiwandani. Huku katika eneo hilo la kiwanda ndani ya jengo kubwa kukiwa na mazao hayo, nyanya zilizoiva vizuri zikiandaliwa vizuri kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa nyanya hizo ili kuzalisha mazao tofautitofauti; kama bidhaa za nyanya za kopo na bidhaa nyingine.

Kilimo cha mashambani katika eneo la shamba kubwa la eneo la kiwanda, huku kukiwa mazao maalumu yaliyohifadhiwa katika eneo la kisasa lililozungukwa kwa teknolojia ya grini hausi kilimo cha kijani.

Kilimo cha viwandani kikihusisha uchakataji na usindikaji wa mazao, yanayotokana mimea inayolimwa katika mashamba hayo. Ili kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofautitoafuati kama bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

kilimo cha viwandani ndani katika shamba kubwa la mazao kususan kabeji, ikiwa limemea vizuri na kustawi kwa ajili kuchakatwa ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali hususan bidhaa za chakula

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa vizuri katika eneo la shamba mahali palipolimwa mazao miche ya miti iliyomea vizuri, huku mabomba yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo yanayosaidia kunyunyizaji wa maji, kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za umwagiliaji wa mazao zinakamilika kikamilifu.

Kilimo cha umwagiliaji ni aina ya kisasa ya umwagiliaji, kinachojishughulisha na kulima mazao ya aina tofautitofauti, kwa umwagiliaji yanayotumia mabomba yanayomwaga maji kidogo na kukuza mazao katika msingi mzuri.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa katika shamba kubwa lililomea miche ya mazao, huku likiwa linahusisha uungwaji wa mabomba yaliyotobolewa matundumatundu madogo, ambayo hunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba kubwa la mazao huku mifumo hiyo ikiwa imetandazwa mabomba madogomadogo meusi, yaliyotobolewa vizuri kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao ndani ya shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogomadogo yaliyounganishwa kupitia bomba kubwa linalopitisha maji kutoka kwenye pampu maaalumu. Mabomba ambayo hutobolewa vitundu vidogovidogo vinavyonyunyiza maji katika shamba lililopandwa mazao ili kuhakikisha ustawi na ukuaji wa mazao bora.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa vizuri katika eneo la shamba mahali ambapo yamelimwa mazao mbalimbali, huku mabomba hayo mahususi kwa kilimo cha umwagiliaji yaliyowekwa katika vitalu vya shamba yakiwa yametobolewa matundu madogo madogo, ambayo yanasaidia ujumizaji wa maji katika shamba hilo, kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji katika mashamba, iliyotandazwa vizuri katika vitalu vidogo vya shamba lililopandwa mazao, huku mifumo hiyo ikiwa imetengenezwa kwa mabomba madogomadogo yaliyotobolewa vitundu vidogovidogo ambayo husaidia unyunyizaji wa maji katika miche iliyostawi vizuri.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana maalumu kwa shughuli za mashambani, mikononi mwake akiwa ameshika bomba maalumu linalotumika kunyunyiza maji katika shamba lililolimwa mazao mbalimbali, hususani mazao ya kibiashara kwa ajili ya kuhakikisha ustawi wa mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa katika mabomba madogomadogo yaliyotobolewa matundu madogomadogo, ambayo matundu hayo hutumika kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa shamba kwa ajili ya ustawi wa mazao yaliyolimwa katika shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji ndani ya shamba kubwa lililomea mazao tofautitofuti, huku kukiwa kumetandazwa mabomba maalumu ambayo huisaidia shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, kwa kunyunyiza maji katika shamba hilo kupitia vitundu vidogovidogo, vilivyotobolewa katika mabomba hayo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye ardhi yenye uoto wa asili, nyasi ndogondogo na ndefu, miti mikubwa na mifupi, mapori madogomadogo pamoja na mlima mkubwa unaozunguka eneo hilo, ukifunikwa na wingu jepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayoundwa na ardhi yenye udongo mzuri, miti mirefu na mifupi iliyoota katika eneo hilo lililozungukwa na pori kubwa, pamoja na milima mirefu na mifupi. Huku jua likiwa linaelekea kuzama kuashiria majira ya jioni, anga tulivu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyopandwa kwa makorongo makubwa pamoja na vichuguu vilivyoota, huku kukiwa na njia za barabara zenye unyevunyevu wa matope kutokana na vyanzo vya maji ya mito inayotiririka katika eneo Hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili, eneo la mzitu mzito ulio na miti mingi mahali ambapo hakuna sehemu ya mwanga wa jua kupenya iliyozunguukwa na milima mikubwamikubwa huku wingu jepesi likifunika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa barabara ya vumbi inayopita kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, huku ikiwa maeneo yake yameotea kwa vitu vidogovidogo pamoja na miti mikubwa, nyasi zilizokua vizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa yenye matawi mapana pamoja na kivuli kikubwa, huku nyasi zilizokauka zisizokuwa na kijani kibichi, zilizo ota katika ardhi yenye udongo mzuri wenye rutuba. Huku eneo hilo likiwa linazungukwa na miche pamoja na milima.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na ardhi yenye udongo mzuri nyasi ndogo pamoja na miti mikubwa na midogo, huku kukiwa na misitu midogo midogo inayozunguka eneo hilo lililo undwa kwa barabara ya vumbi pamoja na vyanzo vya maji vilivyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miti mikubwa na midogo yenye majani mapana yenye kijani kibichi nyasi ndogo zilizomea vizuri katika ardhi yenye rutuba pamoja na virutubishi huku ikizunguka chanzo cha maji eneo la bwawa ambalo ndani yake kuna mazalia ya viumbe tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyofunikwa kwa wingu jepesi jeupe, huku kukiwa na miti mikubwa yenye majani mapana na kivuli kikubwa. Njia ya wapita kwa miguu pamoja na watembea kwa magari njia ya vumbi barabara iliyopo katikati ya mapori hayo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miti mikubwa na midogo, inayozunguka eneo hilo, sehemu ya msitu mnene, mahali ambapo kuna vyanzo, vya maji mto mdogo uliotuwama sehemu moja, huku kukiwa na ardhi yenye rutuba, maalumu kwa ajili ya ukuaji wa miti tofautitofauti .

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi nzuri yenye maji mengi, huku kukiwa umetanda angani mawingu madogomadogo pamoja na anga la kuvutia katikati ikipita vyanzo vya maji na mto mdogo unaopitisha maji yake katika eneo hilo lililo chepechepe.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo, iliyosheheni wanyama wa mwituni kama chui, pundamilia, simba pamoja na wanyama wengine huku eneo hilo likiwa limezungukwa na kivuli kikubwa pamoja na miti midogo na mikubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia mahali palipozungukwa na chanzo kikubwa cha maji, mto mkubwa uliozungukwa na eneo lenye nyasi fupifupi zenye kijani kibichi pamoja na anga lililofunika hilo lenye mawingu madogomadogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyozungukwa na msitu mnene huku katikati kukiwa na chanzo cha maji yanayotiririka kutoka katika maeneo ya mito mbalimbali huku kukiwa na milima mirefu pamoja na vichaka vidogo vidogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa maporomoko makubwa, pamoja na makorongo yenye mteremko mkali, huku kukiwa na miche pamoja miti iliyomea katika eneo hilo, lenye nyasi ndogondogo pamoja na vyanzo vya maji vilivyo katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo ambalo limefunikwa na kina kifupi cha maji, huku kukiwa na ndege wa angani wenye migumu mirefu wanaokula mazalia ya samaki katika eneo hilo, liliozungukwa na nyasi zilizokuwa vizuri pamoja na mapori makubwa na madogo yaliyozunguka eneo hilo.

Mandari nzuri ya kuvutia inayopambwa na uoto wa asili ikiundwa na miti mirefu, mabonde na milima huku ikifunikwa na anga lenye mawingu mazito yanayopita katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa mlima mrefu mlima wa kilimanjaro ukizungukwa na miti mikubwa yenye kivuli kipana huku wanyama wa porini tembo wakubwa wa kiranda katika eneo la nchikavu mahali palipo na nyasi kavu kwenye ardhi yenye udongo mzuri wenye rutuba.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi yenye udongo mzuri na barabara ya vumbi. Huku kukiwa na miti mikubwa na mirefu , nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi pamoja na nyumba zilizojengeka vizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyozungukwa na miti mikubwa na midogo, nyasi zilizomea vizuri zenye kijani kibichi katika ardhi yenye rutuba, huku kukiwa na milima inayozunguka eneo hilo lililofunikwa na mawingu mepesi.

Mandhari nzuri yakuvutia, inayopambwa na miti mikubwa na midogo, vyanzo vya maji vinayochurizisha maji katika ardhi hiyo iliyonyauka kwa kukosa maji, huku ikiwa na ardhi yenye udongo ulio mkavu pamoja na wingu lililotanda, wingu jepesi sana.

Madhari nzuri ya kuvutia katika eneo la pori lenye uoto wa asili , miti mirefu na mifupi, vichaka vidogo vidogo na vikubwa katika eneo lenye nyasi ndogo ndogo zenye kijani kibichi mahali ambapo pamesheheni wanyama pori wa aina mbalimbali.

Mandhari ya kuvutia katika eneo la pori, mahali kwenye misitu mingi na vichaka vidogovidogo, huku kukiwa kumeota miti mirefu na mikubwa yenye majani mapana kwa ajili ya kivuli kizuri. Ardhi iliyoota nyasi ndogondogo zilizomea vizuri katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili huku kukiwa na vyanzo vya maji, mto unaopita katikati ya eneo hilo lililopambwa kwa miti mikubwa na midogo vichaka vidogovidogo na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa mwanga hafifu wa jua; huku ikizungukwa na miti mikubwa na midogo, vichaka vidogovidogo, nyasi ndogo zilizomea vizuri, chanzo cha maji, mto uliotuama pamoja na kibanda kidogo.

Ufugaji wa wanyama kwa njia ya kisasa hasa mbuzi wa kisasa katika mazizi maalumu yaliyotengenezwa kwa teknolojia nzuri, ambapo chakula huwekwa mbele ya wanyama hao kwa ajili ya kula chakula hicho.

Ufugaji wa wanyamba mbalimbali kama ng'ombe pamoja na kondoo huku kukiwa na kondoo aliyenona vizuri katika shamba maalumu kwajili ya ufugaji wa wanyama hao. Shamba lililomea nyasi ndogondogo pamoja na kuzungukwa na miti mingi inayoleta hewa ya kutosha.

Mfugaji wa mazao ya nyuki kijana aliyejivika mavazi maalumu kwa ajili ya kujilinda na wadudu hao, akigema asali katika viota vya nyuki hao kwa ajili ya kwenda kuuza na kwa ajili ya chakula.

Wafugaji wa kuku, vijana wakiume waliovalia mavazi nadhifu sana huku wakiwa wamezungukwa na kuku wao, wakiwapatia chakula pamoja na chanjo ndani ya banda la kuku.

Ufugaji wa kuku hususani kuku wa kisasa waliowekwa katika mabanda maalumu, mabanda yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, huku kukiwa na eneo maalumu la chakula kwa ajili ya kuku hao pamoja na maji. Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mfugaji wa kuku hawa akiwakagua kuku wake.

kuku wa mayai Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la wazi mahali, ambapo huku wa mayai wa rangi tofauti tofauti nyeupe pamoja na nyekundu wanapotaga mayai yao huku akiyakusanya mayai hayo kwa ajili ya kwenda kuyauza.

Kilimo cha mazao ya mbegu mbalimbali kinachofanyika katika ardhi yenye udongo mzuri. Zilizopandwa katika vitalu vidogovidogo kwa njia ya kisasa ya kilimo cha kijani. Kwa ajili ya kuhakikisha uzalishaji wa mbegu bora kwa ustawi wa mazao.

kifungashio kidogo kilichohifadhi mbegu za mazao ndani yake kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "EA SEED SPINACH INDIAN PALAK" huku ndani ya kufugashio hicho kukiwa na mbegu za zao hilo zao la spinachi lililowekwa picha yake juu ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu, kilichofungwa vizuri. Huku nje ya mbegu hizo kukiwa na picha inayoashiria, aina ya mbegu iliyoko ndani ya kifungashio hicho, pamoja na majina ya mbegu yaliyoandikwa kwa maandishi, pamoja na ujazo kamili.

Kilimo cha mazao ya mbegu kama: mahindi, maharage, njegele, choroko, pamoja na mpunga; ukiwa katika eneo la duka, mahali ambapo mbegu hizo zikiwa zimehifadhiwa katika magunia maalumu yaliyopangwa kikamilifu kwa ajili ya kuuzwa kwa shughuli za kwenda kulima.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo huku juu ya mbegu hizo kukiwana picha inayowakirisha aina ya zao lililo ndani ya mbegu hizo zilizofungwa vizuri katika kibakati kidogo ndani ya duka la pembejeo.

Shamba la mbegu zilizopandwa katika vishina vidogovidogo vilivyo katika vitalu ndani ya uzio maalumu, uliotengenezwa kwa teknolojia ya kilimo cha kisasa. Huku mimea hiyo ikitumika kwa uzalishaji wa mbegu bora.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kilichofungwa vizuri, huku ndani ya kifungashio hicho kukiwa na mbegu za mazao yaliyowekwa katika picha ya juu ya kifungashio hicho chenye ujazo wa gramu kumi. Huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza: "EA SEEDS PARCEL".

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo vidogo vyenye rangi nzuri, vyenye ujazo huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza simu loozi pamoja na picha inayotambulisha aina ya mbegu zilizoko ndani.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika eneo la shamba, mahali palipopandwa mazao mbalimbali yaliyostawi vizuri. Huku mabomba hayo yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kuhakikisha unyinyuzaji wa mazao wakati wa umwagiliaji wa mazao hayo.

Kilimo cha mbegu bora za kisasa zilizohifadhiwa vizuri katika makopo yaliyopakwa rangi nyeusi, zikiwa zimehifadhiwa pembezoni mwa dirisha eneo ambapo kuna mwanga wa kutosha na hewa nzuri kwa ajili ya ukuaji wa miche ya miti.

Kilimo cha mbegu, zilizopandwa katika shamba lenye udongo mzuri, lililolimwa katika vitalu vidogovidogo, huku vikimea miche ya mazao yaliyokuwa vizuri yenye matawi madogomadogo yenye kijani kibichi, inayomwagiliwa maji kutoka katika mabomba madogomadogo yaliyotangazwa katika ardhi hiyo.

Kilimo cha mbegu, hususan mbegu mbalimbali kama mbegu za mahindi, mchicha pamoja na mbegu zingine zilizolimwa vizuri katika eneo linalotumia teknolojia ya kilimo cha kijani mahali palipowekwa vizuri na kupandwa mashina madogo madogo.

Kilimo cha mazao ya mbegu ndani ya eneo kubwa sehemu ya kiwanda, ambapo hutumia teknolojia ya kilimo cha kijani kuzalisha mbegu bora na za uwezo mkubwa wa kustahimili mambo mbalimbali, ikiwemo ukame pamoja na joto.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya kijani na njano kilicho chorwa jani la mmea huo, huku likiwa limeandikwa majina kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "EASEED SPINACH".

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri na kuandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yaliyopakwa rangi ya njano yanayosomeka kama "simlaw seeds" pamoja na "crown f1" huku juu ya kifungashio hicho ukiwa na picha ya zao la nyanya lenye ujazo wa gramu ishirini na tano.

Kilimo cha mbegu hususani mbegu za mazao ya biashara kama mahindi pamoja na mazao mengine yaliyo pandwa vizuri yaliyowekwa katika vitaru vidogo vidogo vilivyopangwa kwenye matuta yaliyolimwa vizuri yaliyofata kilimo cha kisasa.

Wataalamu wa wanyama, madaktari wa wanyama wakiwa wanamfanyia usafi mbwa mweupe, huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana na nyuso zao wakiwa wameziba kwa barakoa ili kujikinga na maambukizi.

Mtaalam afya za wanyama kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika mbwa mweupe mwenye afya tele akimfanyia uchunguzi wa kiafya pamoja na matibabu mengine.

Nyumba ndogo inayotengenezwa kwa mbao nadhifu na kuwezekwa kwa mbao, chumba maalumu kilichotengenezwa mahususi kwa kuhifadhi wanyama kama mbwa, mbuzi na wanyama wengine huku eneo hilo likiwekwa mahususi kwa ajili ya chakula cha mbwa.

Wanyama wa porini tembo wakubwa, wakiwa wanatembea pembezoni mwa barabara huku kukiwa na magari ya watalii upande wa pili wa barabara, wanyama hao wakitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta chakula na maji.

Wanyama wa porini tembo wakubwa wakiwa katika eneo la hifadhi, wakipatiwa chanjo. na askari wa wanyaa pori wanaohudumia eneo hilo. Huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, sare ya askari wa wanyama pori.

Mnyama wa porini twiga mkubwa akiwa katika eneo la maporini akijitafutia chakula pamoja na makazi, katika eneo la pori lililozungukwa na miti mingi nyasi ndogondogo pamoja na vichaka vikubwa na vidogo .

Wanyama wakubwa aina ya kibako, ni wanyama wakubwa wanaopatika katika hifadhi kubwa za taifa. Wanyama hawa hupenda kukaa kwenye maji muda mwingi wa maisha yao. Chakula chao kikubwa hupendelea kula majani.